Hiki ni kituo cha kusambaza umeme kinachoweza kuwa kituo kidogo. Anga linang'aa kwa mchanganyiko wa rangi maridadi ya samawati iliyochanganyika na zambarau na machungwa, zikionyesha wakati wa mpito kati ya mchana na usiku.

Hiki ni kituo kikubwa cha kusambaza na kupokea umeme. Katikati ya picha kuna njia nyembamba ya changarawe au mawe madogo iliyotandazwa katika safu mbili za miundombinu ya umeme.

Kituo hiki cha umeme kina transfoma kubwa ya kijivu katikati ikizungukwa na fremu za chuma na nyaya nzito zinazopelekwa kwenye nguzo za juu. vifaa vya usalama kama vipasua mzunguko na vibadilisho vya umeme vimepangwa kwa utaratibu ndani ya uzio wa chuma.

Hizi ni nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa juu, ambayo iko katika eneo lenye nyasi na mimea ya kijani kibichi. Nyaya za umeme zinaenea kutoka nguzo hiyo zikipita angani. Nyuma kuna nguzo nyingine zinazoonekana kwa umbali.

Miundo ya chumba yenye umbo wa minara midogo imesimama wima kwenye ardhi iliyojaa mawe madogo meusi, ikiwa sehemu ya kituo cha umeme. Waya nyingi za umeme zinaning'inia juu zikishikiliwa na viungo maalum.

Mnara mkubwa wa kusafirisha umeme unainuka juu kati ya vichaka na mimea mifupi ya kijani. Nyaya nene za umeme zinaelekezwa kutoka mnara huu hadi mingine inayoonekana kwa mbali zikisambaa angani kwa mstari mrefu.

Mandhari ya wazi inaonyesha nyasi za kijani kibichi pamoja na udongo ambao unaweza kuwa sehemu ya mashamba au njia za nchi. Katikati ya picha, kuna nguzo kubwa za umeme zenye nyaya ndefu zinazojitokeza angani.

Kituo cha umeme kimejaa nguzo nyingi za chuma zinazoshikilia nyaya za umeme. Vifaa kama vizuia mshtuko, swichi na vivunja soketi vinaonekana kusambazwa katika eneo lote ambako kuna mipaka ya usalama.

Kituo kikubwa cha usambazaji wa umeme kimeenea katika eneo pana chini ya anga la samawati lenye mawingu machache. Miundu mbinu ya chuma yenye transformer na nyaya nene za umeme inaunganishwa kupitia nguzo za chuma za urefu tofauti.

Mandhari inaonyesha jua likiwa linatua au kuchomoza likitoa rangi ya kuvutia za machungwa, zambarau na rangi ya dhahabu angani. Nguzo mbili kubwa za chuma za umeme zimesimama katikati.

Eneo linaonekana limeinuliwa huenda ni njia ya juu au daraja. Lina uso wa saruji katikati. Pembeni mialiko ya ulinzi ya rangi ya zambarau imejipanga kwa urefu wake. Vipalio vya mwangaza vimesimama kando vikifuata mwelekeo wa barabara.

Mtazamo wa juu unaonyesha kituo cha umeme katikati ya eneo la viwanda lililo karibu na bahari. Kituo hiki kina majengo makubwa ya kisasa ya viwanda, pamoja na sehemu ya kutoa moshi na matanki makubwa ya kuhifadhi. Karibu na kituo hicho kuna bandari.

Huu ni mnara wa kusafirisha umeme, ambao umetengenezwa kwa chuma, na una umbo la kimiane, juu yake, kuna nyaya nene zilizounganishwa, anga la nyuma, lina rangi ya samawati na mawingu meupe, yakionyesha hali ya hewa, ya utulivu.

Nguzo ndefu za umeme za chuma zimepangwa kwa mstari mrefu katika eneo la mashambani. Zikinyooka mbali kuelekea upeo wa macho. Nyaya nene zinaning'inia juu kutoka nguzo moja hadi nyingine zikipita juu ya ardhi ya kijani kibichi.

Eneo la uzalishaji wa umeme wa joto ardhi linaonekana likitoa moshi mweupe mwingi kutoka kwenye miundo na mitambo mbalimbali. Katikati kuna kiwanda kikubwa kinachotoa mvuke angani kwa wingi. Milima yenye mimea ya kijani kibichi ipo nyuma ya kiwanda.

Muundo mkubwa wa uhandisi unaonekana, na inawezekana kuwa bwawa au sehemu ya mfumo wa maji. Kuna njia ndefu ya zege iliyo na matusi ya rangi ya zambarau pande zote mbili, ikiongozwa kuelekea mnara mkubwa wa chuma. Maji yanajaa pande zote mbili za njia yakionyesha hifadhi kubwa ya maji.

Kobe mwenye ganda lenye madoa ya kahawia na nyeusi, anatembea taratibu juu ya ardhi yenye mchanganyiko wa udongo na nyasi chache. Ganda lake kubwa lina umbo la duara lililoinuka na lina michoro ya kuvutia inayofanana na alama ya chui.

Mto wenye maji meusi na machafu yenye vitu vingi viliyvotupwa kando unaonekana. Mwanamume amesimama ndani ya maji hayo akishughulika na begi jeupe labda akijaribu kuchukua au kuchunguza kitu.

Mto umejaa maji mengi yenye rangi ya kahawia, kuashiria mafuriko au mvua mkubwa imenyesha hivi karibuni. Kando ya mto, takataka nyingi na uchafu umeenea, kuonyesha tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira.

Nyani mwenye manyoya ya kahawia kijivu, amekaa chini kwenye udongo mwekundu, akiwa ameshikilia kipande cha mboga nyeupe mikononi mwake. Uso wake ni mweusi na macho yake yanaonekana kuangalia chini, akijikita kwenye chakula. Pembeni yake kuna majani ya kijani kibichi, labda sehemu ya chakula alichopewa.

Hawa ni watu waliokusanyika, waliovalia sare zinazofanana. Juu wamevaa sare ya kijani na mikononi wamevaa glavu nyekundu na kwa miguu wamevaa buti za kijani. Wanaonekana kana kwamba walikua wanafanya shughuli za usafi wa mazingira.

Ndege mweupe mwenye mdomo mrefu, mpana kama kijiko amesimama ndani ya maji tulivu. Miguu yake mirefu na miekundu, inazama sehemu kwenye maji, huku akiwa ameinamisha kichwa chini, kana kwamba anatafuta chakula.

Tumbili ameketi juu ya uzio wa mbao zenye rangi tofauti kama nyekundu, manjano na samawati. Ana manyoya ya kijivu, uso wake ni mweusi na unaozungukwa na sehemu nyeupe, huku sehemu ya siri ikiwa na rangi ya samawati inayojitokeza wazi.

Mfereji mrefu na mpana umekatwa ardhini, ukionyesha kazi ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu. Ndani ya mfereji, kuna bomba kubwa la saruji lililowekwa kwa uangalifu, likionyesha kuwa ni sehemu ya mfumo wa mabomba.

Twiga mwenye madoa ya manjano na kahawia, anatembea taratibu kando ya barabara ya udongo mwekundu. Akiwa karibu sana na gari jeupe lenye gurudumu la akiba nyuma. Barabara hio inakatiza katikati ya nyasi kavu, zilizochomwa na jua.

Watu wawili wamesimama karibu na maporomoko maji yamakubwa wakipiga picha huku wakitabasamu. Mwanamke amevaa koti jekundu na suruali nyeusi naye mwanamme anakoti la kijeshi.

Kundi la watoto wamekaa chini kwenye sakafu, wengi wao wakila kutoka kwenye sahani nyeupe zilizo mbele yao. Chakula kwenye sahani kinafanana na wali uliochanganyika na mboga. Mtoto aliye katikati amevaa shati la kijani kibichi na anachukua chakula kwa mkono, huku macho yake yakielekezwa juu.

Simba dume ana manyoya marefu ya rangi ya kahawia dhahabu yanayozunguka uso wake kwa ustadi mkubwa. Macho yake makali na ya kahawia yaliyokolea yanaonekana. Pua yake ni nyeusi na uso wake umejaa alama za vumbi kidogo.

Mtoto huyu wa simba akiwa bado mchanga kabisa anaonekana amelala mikononi mwa mlezi wake huku akinyonya maziwa kupitia chupa. Macho yake yamelegea kidogo na mdomo wake umejaa matone ya maziwa yanayoonyesha haraka ya kunyonya.

Kifaru anatembea kwenye eneo lenye nyasi kavu akiwa na pembe mbili za rangi ya kijivu. Mtu anatembea nyuma ya kifaru akishika blanketi na kitambaa chenye mistari ya rangi nyingi akiwa amevaa nguo ya kijani. Mandhari inaonekana kuwa ya porini au hifadhi la wanyama ikionyesha mazingira ya asili.

Mtoto wa tembo, anaonekana akinyonya maziwa kutoka kwenye chupa kubwa nyeupe anayoshikiliwa na mfanyakazi aliyevaa kofia ya kaki, kanzu na suruali ya kijani kibichi, pamoja na buti nyeusi. Mfanyikazi huyo, anashikilia chupa nyingine mkononi. Nyuma yao, watoto wawili wa tembo wamesimama kwenye udongo mwekundu. Watu wazima kadhaa wamesimama nyuma ya uzio mdogo, wakiangalia kwa umakini huku wakiwa na wamevaa mavazi ya kawaida.

Njia nyembamba ya udongo inapita kati ya miti na majani mengi ya kijani kibichi. Pande zote mbili miti mirefu na vichaka vidogo vianaendeleaa kuelekea mbele ambapo kuna jengo dogo linaloonekana kwa mbali.

Nyati huyu mweusi wa Afrika, amesimama katikati ya savannah akitazama moja kwa moja kwa msisitizo. Pembe zake kubwa zimekunjamana juu ya kichwa, zikionyesha umbo la upinde uliojaa nguvu. Mwili wake ni mkubwa na umefunikwa na manyoya meusi yenye kung'aa kidogo unaoakisi jua la jioni.

Kichwa na sehemu ya mbele ya mwili wa chui vinaonekana kwa karibu. Manyoya yake yana madoa meusi yalizugukwa na rangi ya kahawia au manjano iliyokolea, rangi inayomsaidia kujificha kwenye mazingira ya porini. Ana masikio madogo ya mviringo, macho yenye rangi ya kijani au kahawia iliyozama.

Mbele kuna mti mkubwa unaofanana na acacia ukiwa na taji pana na matawi yaliyosambaa kama mwavuli. Majani yake ni machache yakiifanya sura ya juu ya mti ionekane wazi. Chini ya mti huo kuna vichaka vyenye majani mabichi vinavyoenea ardhini.

Eneo la asili linaonekana kama sehemu ya mto au kijito kilichokauka, au chenye maji kidogo. Kuna mtu mmoja amesimama katika eneo hilo, akiwa amevaa shati la rangi ya samawati, na suruali ya rangi isiyoonekana vizuri, na anaonekana akiangalia upande moja.

Maporomoko madogo ya maji yanayotiririka chini ya miamba na kuunda bwawa ndogo lenye mawimbi ya taratibu. Juu ya miamba, bomba kubwa la kijani limelala wima likipitisha maji juu ya mawe yaliyopangwa vizuri likionekana kama sehemu ya mfumo wa usambazaji. Mimea ya kijani kibichi imestawi pande zote.

Eneo la maji tulivu linaonekana labda ni ziwa au bwawa likiwa limezungukwa na miti mingi ya kijani kibichi. Maji yanaakisi mawingu meupe yaliyoko juu ya anga angavu. Kando ya maji kuna ardhi kavu yenye nyasi na mimea ya asili.

Maji meusi machafu yamejaa taka kama chupa za plastiki, mifuko na mabaki mengine yanatiririka au kutuama katika eneo linalofanana na mto au mfereji. Kando kuna udongo na takataka zilizosongamana zikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Ndege huyo ana mabawa yenye mchanganiko wa rangi nyeusi na nyeupe akionekana akigusa uso wa maji au akitembea taratibu juu yake. Uso wa maji una mikunjo midogo inayodekeza harakati za upepo. Pembeni mimea yenye majani mabichi inachomoza karibu kingo.

Twiga wawili, wamesimama wakiwa upande wa kulia wa picha, kwenye eneo la nyasi fupi, zenye maua madogo ya manjano, yanayoonekana hapa na pale. Ngozi yao ina rangi ya kahawia, yenye madoa ya giza, tabia ya kawaida ya twiga.

Bustani hii ndogo ina mandhari tulivu na yenye muundo wa kijapani ikiwa katikati ya majengo yenye miundo tofauti. Mti mdogo mwenye shina nene na majani yenye rangi ya kijani unashika nafasi kuu katikati, huku karibu nalo panaonekana kidibwi kidogo cha maji kinachotuliza mazingira.

Reli mbili zinanyooka kuelekea upeo wa macho zikiwa juu ya kokoto na kushikiliwa na matandazo ya mbao au zege. Mbali, jua linaangaza kwa rangi za machungwa. Mawingu angani yanaakisi mwangaza huo yakiongeza uzuri wa anga.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa watoto waliovaa sare za shule wamesimama nje kwenye eneo lenye miti mingi. Watu wazima kadhaa pia wapo; wakiwemo wanaume wawili waliovaa suti upande wa kulia na mwanamke mmoja amesimama katikati.

Huyo ni chui akiwaamefungua mdomo wake mpana. Akionesha meno yake makali na ulimi wake wa rangi wa waridi. Macho yake yanaelekea upande anaonekana kuwa na hisia kali labda hasira au onyo. Manyoa yake yana madoa meusi, yaliozungukwa na rangi ya kahawia au njano.

Kundi la wanafunzi limeketi ndani ya maabara au darasa wakitumia kompyuta kwa pamoja, wote wamevaa sare za shule wakionekana kushirikiana katika kujifunza, mmoja wao, anaelekeza au anaeleza jambo fulani, kwenye skrini ya kompyuta akionyesha, ushikamano, katika kazi yao.

Kundi la wanaume watano wamesimama ndani ya mto wenye maji machafu wakifanya kazi ya kusafisha taka. Wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida, baadhi yao na buti za mvua wanaonekana wakivuta mifuko nyeusi na mabaki ya plastiki kutoka majini.

Mnara wa askari upo katikati jiji la Nairobi ukiwa na sanamu tatu la askari. Mbili zimesimama juu ya jukwaa kubwa la mawe na ya tatu iko nyuma yao kidogo. Jukwaa lina bati jeusi lenye maandishi pamoja na namba elfu moja mia tisa thelethini na tisa na elfu moja mia tisa arobaini na tano.

Rafu nyingi, za miti ya kahawa zenye majani mabichi, ya kijani, zimepangwa kwa umakini kwenye shamba hili, likienea hadi pembeni za fremu, kuna mimea midogo, ikimea kwenye udongo, wa rangi ya kahawia, au mwekundu.

Wanasarakasi waliyovaa mavazi yenye muundo ya chui wanafanya sarakasi huku wengine wakipanda juu ya wenzao, kuunda piramidi ya binadamu. Mtu mmoja yuko juu kabisa, amesimama kwa mikono huku miguu ikiwa juu, akionyesha ustadi wa hali ya juu.

Mto mchafu wenye takataka nyingi umejaa plastiki, karatasi na mabaki mengine yaliyosongamana katikati ya maji na kandokando ya ukingo. Watu kadhaa wakiwa wamevaa vizibiti vya rangi ya kijani au njano, wanaonekana wakishiriki shughuli ya kusafisha mto huo.

Eneo la ujenzi linaonyesha mtaro mkubwa mrefu na mpana, uliochimbwa ardhini ukionyesha hatua za msingi au mfereji wa maji. Wafanyikazi kadhaa wamevalia helmeti za usalama na mavazi ya kazi, wakifanya kazi ndani ya mtaro huo kwa bidii, pengine wakitengeneza msingi au kusawazisha zege.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi amesimama nje ya eneo linaloonekana kuwa makazi duni au mtaa wa mabanda. Amevaa ovaroli za kijani na kofia nyeupe yenye michoro, huku akiwa na mkanda wa kijani kibichi unaoakisi mwanga kiunoni.

Simba ameketi kwa utulivu juu ya mwamba wa mawe akiwa anaangalia upande mmoja kwa makini. Muonekano wake una nguvu na utulivu wa kifalme. Mbele yake, mandhari ya jiji linaonekana kwa mbali likiwa na majengo marefu yanayochomoza juu ya anga.

Mwanamke anasimama upande wa kushoto akimlisha tembo mdogo kutoka kwa chupa nyeupe. Mtoto wa tembo ananyonya kutoka kwenye chupa. Watu watatu nyuma wamesimama wakiwa wamevaa mavazi ya kijani. Mandhari ina miti na udongo.

Tembo watatu wachanga wamesimama katika eneo la udongo mwekundu mbele ya mazingira ya pori au hifadhi. Wa mbele yuko karibu kabisa na kamera. Ana ngozi ya kahawia machungwa yenye mabaka ya udongo.

Vifaru wawili wanaonekana katika mandhari ya savana. Mmoja yupo wazi kabisa akitembea taratibu kwenye barabara ya udongo, huku pembe yake kubwa ikionekana wazi juu ya pua. Upande wa kushoto, kifaru wa pili anaonekana kwa sehemu.

Nyati wawili wamesimama ndani ya maji ya tope. Wakutulia katikati ya bwawa dogo. Mmoja yuko karibu anaangalia moja kwa moja na anaonekana wazi kwa pembe zake kubwa zilizopinda. Mwingine amesimama nyuma yake, kichwa na sehemu za juu ya mgongo zikionekana.

Hili ni toroli dogo ambalo limejazwa makopo ya plastiki ya rangi mbalimbali kama samawati na njano inayoashiria changamoto ya upatikanaji wa maji. Gari hili la mikono likiwa limeegemea upande mmoja linaonyesha shughuli ya kujaza maji ikiendelea.

Tukio linafanyika katika ukumbi mkubwa pengine wa michezo au burudani. Watu wanne wanafanya maonyesho katika jukwaa la mbao. Wamevaa mavazi mistari mekundu na meupe. Wawili wamesimama chini na wengine wawili wakiwa wamesimama juu ya mabega ya wenzao.

Sanamu tatu za askari zimesimama kwa fahari. Zimetengenezwa kwa shaba. Mmoja wao, aliye katikati, anaonekana kuwa kiongozi. Amesimama imara huku ameshika bunduki. Wengine wawili wamemzunguka kila mmoja akiwa katika hali tofauti ya utulivu na uangalifu.

Mnyama anayefanana na swara mwenye rangi ya giza, labda hudhurungi au nyeusi anaonekana akiwa ndani ya eneo lililozungushwa uzio wa wavu wa chuma akila majani au nyasi ardhini. Udongo unaonekana kuwa mkavu au umefunikwa na nyasi kavu.

Kuna mfereji au mtaro, unaopita katikati ya eneo hilo ambao umejaa taka na maji machafu. Uchafu mwingi umejaa upande zote za mfereji ukiwemo matope, chupa za plastiki, na taka nyingine. Watu wamekusanyika karibu na mfereji huo.

Eneo kubwa la makazi duni linaonekana yakiwa yamejengwa kwa mabati na vifaa visivyo rasmi. Nyumba zimejengwa kwa msongamano mkubwa zikiashiria hali ngumu ya maisha. Katikati ya makazi hayo kuna mfereji wa maji machafu unaopita, maji yake yakiwa na rangi ya udongo na yanatiririka pole pole.

Kundi la wanafunzi, hasa wasichana, wameketi darasani kwenye maabara ya kompyuta wakitumia mashine kwa makini. Wanafunzi wawili wa mbele wamevalia sare za samawati na wanatazama skrini moja inayoonyesha picha za katuni.

Mfereji umechimbwa ardhini, na bomba kubwa limezikwa ndani yake, likiwa na sehemu zinazounganishwa. Udongo na mchanga umezungukwa kwa mfereji, na maji machache yamekusanyika katika baadhi ya sehemu. Kwa mbali, majengo na watu wachache wanaonekana. Ikionyesha kuwa ni eneo la ujenzi, au ukarabati wa mfumo wa maji.

Kijana mmoja amesimama kando ya mfereji uliyo jaa maji chafu ya taka. Amevaa shati fupi la rangi ya machungwa na suruali nyeusi. Huku mkono mmoja ukiwa umeshikilia kitu kinachofanana na bomba na kamba inayoninginia kuelekea kwenye maji.

Mandhari inaonyesha eneo la makazi duni lenye msongamano mkubwa wa nyumba zilizojenfwa kwa vifaa visivyo imara kama mabati yaliyotoboka, vipande vya mbao na udongo. Nyumba zimefanana sana zikiacha njia nyembamba zinazopitia katikati na hakuna mpangilio rasmi wa miundo mbinu.

Msitu mnene umejaa miti mirefu yenye matawi na majani mengi ya kijani kibichi yakizuia mwanga wa jua kufika ardhini kwa urahisi, katikati ya msitu huu kuna muundo ambayo unaofanana na mnara ua jengo la kale umefichwa kwa sehemu na majani na matawi ya miti inayouzunguka.

Kundi la tembo limesimama katika eneo la porini lenye udongo wa rangi nyekundu. Tembo wazima wamesimama karibu na tembo mtoto, ambaye yuko katikati yao. Miili yao inaonekana kufunikwa na vumbi, au udongo wa eneo hilo na kuwapa rangi ya udongo iliyofifia.

Tai kadhaa wamesimama kwa makini kwenye udongo mwekundu unaozunguka ziwa au dimbwi ndogo la maji. Manyoya yao ni ya rangi ya kahawia na shingo zao ni ndefu na zenye rangi tofauti kidogo ikilinganishwa na mwili zikionyesha tabia zao za asili.

Maandhari pana ya jiji la nairobi kutoka juu inaonyesha majengo mengi marefu, baadhi yakiwa ya kisasa kwa muundo yao na mengine ya zamani yakijitokeza katika eneo la jiji. Anga ni la samawati safi na mawingu meupe yameenea kwa upole kwa sheria hali ya hewa nzuri na enye mwangaza wa asubui.

Mtu aliyevalia kofia nyeupe, koti refu la kijani kibichi, suruali ya kijani na buti za kahawia amesimama akimlisha mtoto wa tembo maziwa kutoka kwenye chupa. Karibu na boa dogo la maji, mtoto mwingine wa tembo amelala chini.

Nyani mmoja akiwa mbele kabisa anaonekana kwa uwazi akitazama moja kwa moja kwa umakini. Ana manyoya ya kahawia yaliyochanganyika na kijivu. Na uso wake wa mweusi unaonekana kuwa wa upole au wa tahadhari. Nyuma yake nyani wawili wengine wamesimama karibu lakini wamefifia kutokana na kina cha picha.

Nyati mweusi mkubwa anasimama kwenye eneo lenye nyasi na maua machache ya manjano akitazama moja Kwa moja kwenye kamera. Ana Pembe kubwa zilizopindika ambazo zinaungana juu ya kichwa chake. Nyuma yake kuna nyati mwingine mdogo aliyeoko mbali.

Swara mwenye rangi ya kahawia na dhahabu anaonekana akiinama kukula nyasi kwenye eneo enye mchanganyiko wa udongo na nyasi kijani kibichi, sehemu ya jini tumbo wake ni nyeupe na pembe ndefu zilizopindika kwa umbo

Watoto wengi wameketi sakafuni kila mmoja akiwa na sahani mkononi. Ndani ya sahani kuna chakula. Eneo linaloonekana kuwa sehemu ya kijamii au taasisi ya elimu. Rangi ya ukuta nyuma ni samawati ikiongeza utulivu wa mandhari.

Onyesho linaemdelea jukwaani, ambapo wachezaji wa kiume wamevaa nguo nyeupe na kofia nyekundu ishara ya mavazi ya kitamaduni ya baadhi ya jamii. Wanawake wanang'aa kwa mavazi ya rangi tofauti tofauti yaliyopambwa kwa mitindo ya kipekee yakionyesha utajiri wa tamaduni.

Hili ni kikundi cha ndege wanaojulikana kama korongo kijivu , wakiwa katika mazingira ya asili. Ndege hao wana shingo ndefu, mwili wenye manyoya ya kijivu na nyeusi, na mabawa yenye ya rangi nyeupe na kahawia au nyekundu. Kichwa chao kina kishungi cha manyoya ya dhahabu, sifa inayo watofautisha.

Kifaru mdogo amesimama juu ya ardhi nyekundu, huku watu wachache wakiwa wamezunguka karibu naye kwa umakini na upole. Wengine wanaonekana wakimgusa kwa tahadhari, wakimwangalia kwa makini kana kwamba wanamfanyia ukaguzi au wanamlea.

Mfumo mkubwa wa mabomba ya samawati unaonekana ukiwa katika hatua za matengenezo au usakanishaji ambapo mtu mmoja aliyevaa glavu za kazi na sare ya rangi ya buluu anashughulikia muunganisho wa mabomba hayo kwa kutumia kifaa kama spana.

Pundamilia wamesimama katika eneo la savannah lenye nyasi za manjano zilizokauka kidogo wakionekana watulivu. Wawili walioko mbele wako karibu zaidi, mmoja akitazama kulia na mwingine kushoto wakiwa katika hali ya tahadhari.

Vifaru wawili weupe wanatembea kwenye nyasi refu, moja akiwa mkubwa na mwingine mdogo akimfuata kwa karibu. Pembe zao mbili kubwa zinaonekana wazi na ngozi yao ya kijivu yenye mikunjo huonyesha umbo lao dhabiti.

Kundi la watu limevaa mavazi ya kitamaduni la kimasai, wanne wakionekana wameketi mbele na wengine wamesimama nyuma. Shuka zenye miraba ya rangi nyekundu, nyeusi na rangi nyingine angavu zinatawala huku baadhi yao wakivalia mapambo ya shanga.

Mtu mwenye ngozi nyeusi anaonekana akiwa nje akinywa maji kutoka kwenye kifungashio cha plastiki chenye umbo la pembe tatu. Ameinua kichwa juu na kumininia maji hayo moja kwa moja kinywani mwake.

Kijito kinapita katikati ya eneo lenye nyasi na miti, lakini maji yake yanaonekana kuwa machafu na yamejaa takataka kama mifuko ya plastiki na mawe, ndani na kando kando ya mkondo. Katika mandhari ya nyuma kuna jengo kubwa lenye miundo ya silinda .Huenda ni kiwanda au ghala.

Mazingira ya makazi duni yanaonekana kwenye picha, huku upande wa kushoto ukiwa na ukuta mrefu wa mabati ya kutu. Chini ya ukuta huo, kuna ndoo na vyombo mbalimbali vyenye maji au nguo. Upande wa kulia kidogo, mwanamke ameinama akifua, akiwa amezungukwa na ndoo za rangi tofauti kama nyekundu, kijani na zambarau.

Mtu mmoja amesimama kando ya mkondo, akishikilia kitu kinachofanana na gunia. Eneo hilo limejaa uchafu uliyojaa kando ya maji, ikionyesha changamoto za usafi. Maji yanatiririka kwa polepole huku mazingira yakionyesha hali ya kuharibika.

Msafara mrefu wa magari ya watalii umejipanga kwenye barabara ya vumbi katika eneo la wazi kama hifadhi ya wanyama pori. Magari haya ni pamoja na mabasi madogo yakiwa yameelekea upande mmoja, kana kwamba yanasubiri ruhusa au yanasafiri polepole.

Kundi la ndege wanne aina ya korongo weupe wamesimama kwenye eneo lenye nyasi kijani kibichi karibu na maji ya matope. Ndege hao wana miili yenye manyoa meupe, vichwa na shingo zao ni nyeusi na wana midomo mirefu iliyopinda chini.

Mtu anaonekana akijaza mitungi ya plastiki ya rangi mbalimbali kwa maji. Mitungi ya rangi ya manjano na samawati, yamepangwa, na mtu ameshikilia bomba nyeupe inayomwaga maji safi ndani ya mitungi ya samawati.

Barabara hii yenye shughuli nyingi jijini. Inaonyesha msongamano wa magari hasaa matatu kadhaa ya kuvutia kama moja lenye rangi ya samawati lililoandikwa katikati na jingine la samawati na nyeupe lililoandikwa maandishi kwa upande wa kushoto.

Ni sehemu ya jiji ambayo tunaona matatu zilizoegeshwa kando ya barabara . Matatu ya nyuma, ina maandishi Metro Trans na Lina rangi ya samawati, nyekundu na nyeupe. watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando huku saa kubwa ikionekana.

Matatu ya rangi ya waridi na samawati lenye maandishi pembeni linavuka daraja ndogo juu ya mto wenye maji ya kahawia. Daraja hilo linaonekana kuwa la chuma au zege na liko juu ya mto unaopita chini kwa kasi ndogo.

Hii ni barabara kuu yenye shughuli nyingi. Huenda ikiwa barabara ya kuelekea Nakuru. Katikati ya barabara kuna malori mawili meupe yanayoelekea upande mmoja pamoja na magari mengine madogo yakielekea na kurudi.

Treni yenye rangi nyeupe iliyo na mistari ya zambarau na chungwa imesimama kwenye reli ikienda sambamba na majengo na miti ya eneo hilo. Mbele ya picha kuna uzio wa chumo wenye muundo wa wavu wa almasi unaofunika sehemu ya mbele ya picha na kuashiria kuwa picha hii imepigwa kupitia uzio huo.

Basi la abiria maarufu kama matatu linaonekana limeegeshwa barabarani katika eneo la jiji. Limepambwa kwa rangi ya kijani na njano likiwa na nambari ya usajili mbele. Kwenye kioo cha mbele kuna nambari sabini na arobaini.

Hili ni basi la abiria la huduma likiwa limesimama barabarani. Lina rangi ya kijani kibichi, nyeupe na nyeusi na lina nambari ya usajili mbele. Nyuma yake kuna basi la rangi ya samawati likionesha shughuli nyingi barabarani.

Sehemu ya barabara kuu inaoneshwa huku njia nyingi zikiwa zimejaa magari mbalimbali yanayosafiri kwa kasi tofauti. Kushoto mwa barabara kuna reli ya treni iliyoambatana na uzio wa chuma na karibu na reli hiyo kuna ng'ombe kadhaa waliolala au wakichungwa.

Basi kubwa la rangi ya machungwa lenye maandishi makubwa nyuma, linaonekana limeegeshwa mbele ya jengo la njano lenye madirisha ya fremu ya samawati. Nambari ya usajili inaonekana nyuma uku nembo ya ndege yenye mabawa yaliyofuguka inaonekana wazi sehemu ya nyuma ya basi na kwenye vioo vya nyuma.

Hii ni barabara kuu ambayo tunaona ina njia mbili zikiwa za lami. Upande mmoja tunaona malori kadha yakisafiri kuelekea mwelekeo tofauti. Kando ya barabara hii tunaona miti ambayo imepandwa kwa mpangilio mzuri.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji la Nairobi inaonekana wazi. Kushoto watu wanatembea wakiwa karibu na magari yaliyoegeshwa pamoja na matatu na mabasi ya rangi ya samawati na njano.

Matatu lenye maandishi, linaonekana likiwa barabarani. Rangi zake ni samawati na nyeusi, likiwa katika hali ya kupakia au kushusha abiria. Mbele yake, mwanamume aliyevaa fulana ya samawati, isiyo na mikono na kofia, anashikilia bango refu, la mbao, lenye maandishi yanayoonyesha njia za usafiri.

Barabara kuu imejaa magari mbalimbali kama malori, magari madogo na pikipiki huku baadhi yakiwa kwenye barabara ya juu upande wa kushoto, Na mengine yakisafiri kwenye barabara ya chini upande wa kulia. Mtu mmoja anaonekana akitembea kando kando ya barabara, upande wa kulia karibu na miti mirefu ya kijani kibichi inayopamba mandhari.

Mandhari inaangazia mtazamo kutoka ndani ya gari linaloelekea barabarani. Kioo cha pembeni, upande wa kulia, kinaonyesha magari mengine yanayofuata nyuma. Nje ya dirisha, barabara kuu ina magari kadhaa yanayosafiri kwa mwelekeo tofauti.

Basi ndogo la abiria, linalojulikana kama matatu, limesimama barabarani. Basi lina, rangi ya samawati na kijivu, na limeandikwa Metro Trans, upande wake. Abiria wanaonekana ndani ya basi, na wengine wamesimama karibu nalo. Mwanamke mmoja amesimama kwenye mlango, wa basi akiongea na mtu aliye nje.

Jiji hili lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au sehemu ya jiji yenye msongamano wa magari ya uma, mabasi mawili ya rangi ya samawati na njano yanatembea au yamesimama yakiwa na watu wengi karibu nao. Watu wamesimama kando ya barabara wengine wakiingia au kushuka kutoka kwenye mabasi.

Watu wengi wanasimama kando na wengine wanatembea, huku baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana, na za usalama wa barabarani, mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi, inaonyesha magari mengi, hasaa mabasi madogo ya umma, yakiwa yamepanga barabarani.

Mandhari ya mtaa wa jiji inaonyesha shughuli nyingi za kila siku, huku mabasi madogo yakiwa yameegeshwa kando kando ya barabara. Matatu haya ya rangi nyeupe yamechorwa maandishi na nembo za kampuni ya usafiri.

Watembea kwa miguu, wamesimama kando ya barabara, wakisubiri kuvuka. Karibu na alama ya pembe tatu, yenye picha ya mtu akitembea, ikiashiria sehemu ya kuvukia. Barabara ikona shughuli nyingi, magari ya aina mbalimbali kama matatu, magari ya kibinafsi, na lori yanayo pita.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi. Umejaa watu na magari. Basi aina ya matatu lenye rangi ya chungwa, kijani na nyeupe limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria. Mbele ya basi kuna kibao kilicho na maandishi kinachoonyesha njia ambazo basi linapita.

Matatu ya rangi ya kijivu limesimama kwenye kituo chenye shughuli nyingi mjini. Abiria wengi wako ndani ya basi, wengine wakitazama kupitia madirisha. Karibu na basi, kuna watu wamesimama wengine huenda wanasubiri kupanda au tayari wameshuka. Mwanamke mmoja anatembea mbele ya basi.

Mtaa wenye shughuli nyingi unaonekana katika mji. Kuna basi la samawati, nyuma yake kuna bango lililoandikwa Lofa Travels. Pembeni, kuna watu wengi wakitembea; wengine wamebeba mizigo mikubwa. Upande wa kulia, kuna basi la machungwa likiwa katikati ya magarii mengine na msongamano wa watu.

Eneo la kituo cha mabasi dogo limesheheni watu waliokusanyika kusubiri usafiri. Basi moja lenye rangi ya blue na njano limesimama upande mmoja likiwa wazi kwa abiria kuingia au kushuka. Watu waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wamesimama karibu na gari hilo.

Mtaa wa jiji unaonekana ukiwa na shughuli nyingi za mchana. Basi ndogo lenye rangi ya buluu, nyeupe na machungwa limeegeshwa pembezoni likiwa na maandishi, libera executive, mbele. Karibu nalo, kuna lori ndogo la mizigo. Watu wachache wamesimama karibu na magari haya, wengine wakizungumza.

Barabara kuu ina njia kadhaa za magari zenye alama wazi za barabarani. Bango kubwa la kijani limening'inizwa juu likiwa na maandishi yanayoelekeza madereva kuhusu njia za kutoka na majina ya miji wanakoweza kuelekea.

Mtaa una shughuli nyingi za usafiri, na mabasi madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu, yanatembea polepole au kusimama barabarani. Watu wengi wamekusanyika karibu na mabasi, wengine wakisubiri kupanda, au wameshuka. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Mtaa wenye shughuli nyingi, unaonekana na mabasi madogo aina ya matatu yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Bango kubwa lenye maandishi Supreme Shuttle Nakuru Direct, linaonyesha huduma ya usafiri wa moja kwa moja kwenda Nakuru.

Eneo linaonekana kuwa kwenye barabara kuu yenye msongamano wa magari. Mtu mmoja akiwa na kofia ya kijivu na mkoba mgongoni anatembea pembeni. Ishara ya barabarani inaonyesha kuwa kurudi nyuma ni marufuku, na taa za trafiki zinaonyesha rangi nyekundu.

Kuna mabasi mawili ya abiria, moja la rangi ya, samawati, na lingine, la rangi ya manjano, yakiwa yamesimama au yanatembea, pole pole barabarani, watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara, na karibu ya mabasi.

Stendi ya matatu inaonekana kuwa na shughuli nyingi sana. Katikati kuna matatu nyeupe ikiwa na mlango wazi huku abiria wakipanda na kushuka. Juu ya matatu hilo kuna bango linaloonyesha njia. Karibu yake kuna watu kadhaa, mmoja wao ni mwanamke aliyevaa blausi ya rangi ya wazi akiwa amesimama karibu na mlango wa abiria akishika simu na begi.

Kituo cha basi kimejaa watu waliokusanyika. Basi dogo aina ya matatu limeegeshwa pembeni ya barabara, huku abiria wengine wakipanda na wengine wakisubiri zamu yao. Karibu na basi kuna ishara yenye maandishi Ruiru, Juja, ikionyesha mwelekeo wa safari. Nyuma yao, majengo marefu yanatanda, yakidhihirisha kuwa eneo hilo ni sehemu ya mji au mtaa wenye shughuli nyingi.

Inaonekana picha imepigwa kutoka ndani ya gari likiwa barabarani. Mbele kulia, kuna magari kadhaa yakisafiri ikiwemo lori jeupe na gari jeusi la kifahari. Juu zaidi kuna daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya samawati na kijani.

Mtaa huu una shughuli nyingi, ukiwa na basi kubwa la rangi ya waridi na nyeusi, lililoegeshwa kando ya barabara. Ndani ya basi, kuna abiria wanaoonekana kupitia madirisha, huku nje watu kadhaa wakiwa wamesimama kando, wengine wakisubiri usafiri, wengine.

Barabara yenye shughuli nyingi, ina magari mbalimbali yakiwemo, basi dogo la abiria aina ya matatu, na pikipiki. Watu kadhaa, wanaonekana pembezoni, mwa barabara wakiwemo, waliovaa sare za polisi, wakisimamia hali ya usalama au usafiri.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi, inaonekana ikiwa na magari ya aina mbali mbali kama mabasi, malori na magari madogo yakisafiri pande zote mbili. Kushoto kuna njia ya reli iliyozungushiwa uzio, huku minara ya mawasiliano au maji ikisimama juu.

Matatu jeupe lililoandikwa Bianca juu ya kioo cha mbele limeegeshwa pembeni ya barabara. Neno Kamuga Sacco linaonekana wazi chini ya kioo huku namba ya usajili ikiwa KCA 286V mbele ya gari kuna mtu mmoja upande wa kulia akiegemea.

Barabara kuu ya Thika inaonekana ikiwa na shughuli za kawaida za mchana, huku daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya njano likining'inia katikati ya barabala hiyo kubwa. Chini ya daraja hilo kuna lori kubwa la manjano.

Basi mawili yameegeshwa kando ya barabara, katika mfumo wa usafiri wa umma. Basi la katikati lina rangi ya kijani na limeandikwa City Hoppa. La pili upande wa kulia, lina rangi ya samawati na kijani. Watu wachache wamesimama karibu na mabasi, wakiwa wanangoja.

Barabara kuu, yenye njia nyingi inaonekana ikijaa magari ya aina mbalimbali. Alama nyeupe za barabarani zinaonyesha mgawanyiko wa njia huku vizuizi vya simiti au chuma vikitenganisha barabara na eneo la kando lenye nyasi na miti.

Eneo lenye shughuli nyingi linaonekana likijaa magari, mabasi ya rangi mbalimbali kama nyekundu, njano na samawati huku barabara ikiwa imejaa msongamano wa magari na abiria. Upande wa kulia wa barabara watu wengi wamesimama au wamekaa, baadhi wakisubiri usafiri na wengine wakiendela na shughuli zao.

Basi ndogo la abiria aina ya matatu la rangi ya waridi limeegeshwa kando ya barabara kwenye eneo la mji na linaonekana kua na abiria walioketi ndani. Nyuma ya gari inaonekana namba ya usajili KCA 216B .

Mandahari ya mtaa wa shughuli nyingi inaonekana, ikiwezekana ni katikati ya jiji la Nairobi. Kuna matatu ya rangi ya chungwa iliyopambwa kwa maandishi kama Catalans na Barcelona ikionyesha mtindo wa usafiri wa mjini. Watu wengi wanatembea kando ya barabara baadhi wakiwa wameshika simu au wakinunua kutoka kwa maduka ya pembezoni.

Barabara ya lami, inapita chini ya daraja la zege, lenye rangi ya manjano juu ya sehemu ya chini yenye madoa ya vumbi. Pembeni mwa njia hiyo, matuta ya saruji yamepangwa kwa mstari, yakitenganisha maeneo ya kupita.

Mtaa wenye shughuli nyingi unaonekana ukiwa na msongamano wa magari ya aina mbali mbali, ikiwemo matatu za rangi tofauti na magari ya binafsi yote yakionekana yamesimama. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Maafisa wa usalama wamesimama katikati ya barabara wakielekeza trafiki kwa ishara.

Juu ya majengo, mabango yeney maandishi yasiyoonekana kwa uwazi, yamebandikwa. Pembeni magari madogo ya usafiri yamesimama, huku watu wakitembea au wakisimama karibu. Mazingira yanayoonyesha mandhari ya jiji, lenye shughuli ya kila siku.

Msongamano wa magari na watu unaonekana katika eneo la mjini linalo fanana na kituo cha mabasi au soko. Katikati ya picha, kuna matatu ya rangi ya fedha imejaa abiria na juu ya paa kuna mizigo mbalimbali.

Basi la rangi ya samawati linaonekana likiwa limeegeshwa. Juu yake, limeandikwa neno, debunker ,kwa herufi kubwa. Mwanaume mmoja amesimama karibu nalo. Pembeni, kuna maandishi metro pamoja na bei ya shilingi themanini yanayoashiria ada ya nauli.

Eneo lenye shughuli nyingi la jiji, limejaa matatu ya rangi tofauti yakiwa yameegeshwa au yakisafirisha abiria. Katikati kuna matatu za rangi ya chungwa, samawati na nyeupe zenye majina Joy Mix mbele na bango la namba nne, nane, sita, sufuri.

Mwanamke amevaa sare ya michezo ya kijani kibichi na nyeusi, akiwa amesimama pembeni ya stendi ya miwani, ambapo miwani mengi ya rangi na miundo tofauti imetundikwa kwenye fremu. Amevaa shati nyeupe na viatu vya kawaida.

Msongamano mkubwa wa magari unaonekana barabarani ukijumuisha mabasi kadhaa matatu na lori kubwa la rangi ya manjano. Lililosimama katikati ya foleni. Magari haya yamepangana kwa ukaribu ya ikisubiri nafasi ya kusonga mbele kwenye barabara iliyojaa.

Mtaa huu ni wenye shuguli nyingi ukiwa na basi dogo la abiria, la rangi ya samawati na michoro. Watu wengi wanaonekana wakitembea mitaani, huku maduka na majengo kadhaa yakionekana. Mazingira yanonekana kuwa ya mjini na trafiki inaendelea kama kawaida.

Matatu yenye mvuto mkubwa, inaendeshwa kwenye barabara ya lami ikiwa imepambwa kwa rangi kali za njano, nyeusi na nyeupe. Upande mmoja una michoro ya watu waliovaa mavazi ya kisasa na maandishi ya grafiti yanayosema the future is past .

Barabara yenye shughuli inaonekana. Watu wakitembea upande wa kushoto kwenye njia ya waenda kwa miguu. Basi la buluu la metro trans limeegeshwa upande wa kulia na nyuma yake kuna mabasi mengine yaliyoegeshwa kwa mstari.

Hii ni matatu ya rangi ya samawati na njano, imeegeshwa kando ya barabara katika eneo la mjini lenye shughuli nyingi. Nyuma ya matatu kuna maandishi (NNK Shuttle). Juu kuna kibao kilicho andikwa njia za Usafiri, wanaume wawili wamesimama karibu na mlango wa gari, mmoja akiwa na shati nyekundu, na mwingine akiwa amevaa fulana ya samawati na kofia.

Basi dogo la abiria linalojulikana kama matatu, limeegeshwa kando ya barabara katika mji. Basi lina rangi nyekundu na michoro mbalimbali, ikiwa na picha kubwa ya simba upande wa nyuma. Watu wengi wamekusanyika karibu na basi, baadhi yao wakiwa abiria wakisubiri kupanda au wameshuka tayari.

Mtaa wenye shughuli nyingi za usafiri una mabasi madogo ya abiria yanayo julikana kama matatu, yakiwa yamesimama kando ya barabara. Basi moja lina rangi ya kijani na mapambo ya rangi mbali mbali na bango moja linaonyesha orodha ya njia na nauli.

Katika mtaa wenye shughuli nyingi wa mji, tunaona gari dogo aina ya matatu, lililoegeshwa kando ya barabara, likiwa na maandishi na matangazo mengi. Watu wamekaa ndani yake, huku wengine wakiwa wamesimama nje.

Barabara inaonekana kuwa na msongamano wa magari ya kila aina. Yakiwemo matatu, malori makubwa na mabasi yakisafiri polepole au yakiwa wamesimama. Watunwengi wanatembea kando wengine akivuka, wakibeba mizigo kidogo. Majengo marefu ya kibiashara yamejipanga upande wa kushoto na kulia wa barabara yakionyesha mazingira ya mji.

Barabara kuu yenye njia nyingi inaonekana ikiwa na magari mengi yakitembea kwa pande zote mbili. Ni barabara ya kisasa yenye madaraja. Alama wazi za barabarani na njia maalum upande wa kushoto, ambayo inaonekana kutumika na magari ya usafiri wa umma.

Basi dogo la aina ya matatu , limesimama kando ya barabara katika eneo la mji lina rangi ya samawati, nyeupe na machungwa. Limepambwa kwa michoro. Mlango wake umefunguliwa na mwanaume aliyevaa suti ya buluu na viatu vya kahawia amesimama karibu akionekana kama anajiandaa kupanda.

Magari mengi ya aina tofauti yamejaa kwenye barabara kuu yakiwemo mabasi, magari madogo, na malori yenye mizigo huku kila mmoja likionekana likielekea au likisimama kwa muda. Upande wa kulia kuna basi la rangi ya njano na samawati lililoandikwa City Shuttle .

Mtaa wenye shughuli nyingi. Umejaa magari madogo ya umma yaliyopakia pembeni mwa barabara. Matatu haya yana rangi nyeupe na maandishi ya rangi tofauti yanayoonyesha majina ya njia yanazofanya.

Makutano haya yenye shughuli nyingi jijini labda Nairobi; yanaonyesha magari mbalimbali yamesimama mbele ya taa za trafiki nyekundu ikiwemo matatu, magari madogo, lori la samawati na pikipiki zenye abiria.

Matatu yenye maandishi Kukena Sacco yameegeshwa barabarani, yakielekea maeneo kama Nakuru, Karatina na Nyeri, huku watu wengi wakitembea au wakisimama pembezoni mwa barabara wakihusika katika shughuli zao za kila siku. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya biashara pande zote, yakionyesha mazingira ya jiji yenye shughuli nyingi.

Mtazamo kutoka ndani ya gar, linaonyesha kioo cha pembeni upande wa kulia ,kinachoonyesha magari mengine yanayofuata nyuma. Barabara ina njia nyingi na magari kadhaa yanayoendelea mbele kwa mwelekeo mmoja. Upande wa kushoto wa barabara kuna ukuta mrefu.

Gari la abiria aina ya matatu lenye rangi ya njano, samawati na nyeupe, linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani. Kando kuna watu wawili, mmoja mwanamume na mwingine mwanamke. Kuna bango linaloashiria njia za usafiri.

Eneo lenye shughuli nyingi linaonekana kuwa kituo cha mabasi madogo au soko lenye pilkapilka za kila siku. Watu mbalimbali wanatembea huku na huku, baadhi wakibeba mizigo yao, wengine wakiwasili au kuondoka.

Mabasi madogo ya abiria, aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara, katika mandhari ya mjengo. Gari lililo karibu zaidi lina rangi ya zambarau na maandishi makubwa. Namba ya usajili ya basi hili ni KDT 604 Q.

Mabasi matatu yameegeshwa kando ya barabara yenye shuguli mingi. La kwanza lina rangi ya samawati na maandishi KBS juu likiwa tayari kwa abiria kuingia au kushuka. Basi la pili ni la kijani kibichi. Nalo pia lina abiria wanaotoka au kuingia. La tatu lina rangi ya chungwa na samawati.

Basi dogo la abiria la rangi ya kijivu na samawati lenye nembo ya Metro Trans limeegeshwa kando ya barabara. Lina nambari ya usajili KDL 131T na bango la mbele linaloonyesha njia za usafiri. Mwanaume aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi amesimama kando.

Magari mengi ya usafiri kama matatu na mabasi yamejaa barabarani katika mtaa wenye shughuli nyingi, gari la binafsi la rangi ya samawati, linaonekana upande wa kushoto likipita karibu na basi kubwa la rangi ya machungwa.

Barabara pana yenye njia nyingi inaonekana kuwa ya kisasa. Magari machache yanatembea kwa mwelekeo tofauti ikiashiria kuwa si wakati wa msongamano mkubwa. Kando ya barabara kuna mabango ya matangazo makubwa. Upande wa kulia kuna nguzo za taa za barabarani na uzio wa chuma huku upande wa kushoto ukionyesha miti na majengo ya mbali.

Mtaa wa biashra uliojaa shughuli unaonekana ukiwa na watu wengi wakitembea barabarani , katikati kuna matatu lenye maandishi Nakuru direct na Molo Group . Nambari ya usajiri ikiwa KCU 511 likiwa tayari kwa safai au limeawasili kutoka mojawapo ya maeneo hayo.

Eneo linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Huenda ni stedi ya magari. Kituo cha mafuta kimesimama katikati ya picha ,kikiwa na paa nyekundu na nebo maarufu. Mbele yake matatu kadhaa zimeegeshwa ikiwemo moja ya rangi ya machungwa na kijivu.

Kuna msongamano wa watu kwenye kituo cha mabasi cha mjini. Matatu zenye rangi ya samawati na kijani zimejaa mizigo. Paa la matatu likiwa na mabegi na vitu vingine. Kando ya matatu, kuna bango jeupe lenye maandishi ya njia mbalimbali kama vile Thika Road, Ruiru, Kimbo, Juja na Makongeni Kwa lugha ya Kiswahili na kiingereza.

Mabati ya zamani yenye kutu yamesimama wima yakiwa na rangi ya kahawia iliyo changanyika na nyeupe yakionyesha uchakao katikati kuna mita ya maji ya plastiki nyeusi imeunganishwa na bomba linalopita nyuma ya mawe na nyasi chache.

Lori jeupe lililo pakiwa magunia na vifurushi, ambayo inaonekana kuwa takataka, limesimama katikati ya barabara yenye shughuli nyingi. Mtu mmoja anaonekana akiwa juu ya mizigo hiyo, huku mbele yake kuna gari na upande wa kulia kuna mtu anayesukuma mkokoteni mdogo.

Hili ni lori la takataka ambalo lina kichwa nyeupe na mwili wa rangi ya kijani kibichi. Juu yake tunaona watu wawili wameketi juu. Kando ya barabara kuna majumba, gari za usafiri na watu wakitembea.

Udongo unaonekana kuwa na matope mengi yenye rangi ya kahawia huku takataka mbalimbali hasa za plastiki zikitapakaa juu yake. Mifuko ya plastiki iliyochakaa na yenye rangi tofauti, nyingi zikiwa nyeupe na zilizopauka imesambaa bila mpangilio.

Hii ni barabara ya mtaa wa mjini ambayo haijasafishwa. Barabara hiyo inaudongo na changarawe ikiwa na mashimo namabonde yaliyo jaa maji machafu au matope yanayoonyesha hali duni ya miundo mbinu hasaa wakati wa mvua.

Chemichemi ya maji yenye ngazi mbili, imesimama katika eneo la wazi. Maji yakinyunyizwa kutoka sehemu ya juu na kutiririka hadi kwenye bakuli la chini. Vichwa vya simba vilivyochongwa upande wa chini, vinaachilia maji kwa mtiririko wa kuvutia.

Chumba chenye Kuta nyeupe kinaonyesha ghala dogo la kuhifadhi maji ya kunywa. Upande wa kulia kuna vifurushi vingi vya chupa za maji zilizopakiwa kwa plastiki. Vikiwa juu ya kila kimoja kingine kwa utaratibu.

Bomba la chuma limefungwa kwenye ukuta wa zege ulio chakaa na wenye alama za upungu au uchafu wa kijani. kutoka kwenye bomba hilo maji yanamwagika kwa kasi yakitengeneza maporomoko madogo yanayo dodoka chini kwa nguvu.

Hiki ni chumba ambacho kinaonekana kama sehemu ya uzalishaji wa maji. Kimejaa vifaa vya kuchuja au kusafisha kikionyesha mazingira ya kiufundi yenye shughuli za usafi wa hali ya juu. Mbele kuna uso wa samawati wenye mapovu meupe ukionyesha uwepo wa maji au sabuni.

Mfereji huo mrefu na mwembamba unaonekana kuwa wa muda ukiwa umechimbwa kwa kutumia zana rahisi au mashine ndogo. Maji yenye rangi ya matope yanatiririka ndani yake. Yanaashiria kuwa udongo wa eneo hilo ni tifutifu na umejaa unyevunyevu huenda kutokana na mvua ya karibuni au shughuli za umwagiliaji.

Haya ni safu ya mabomba ya maji matano yaliyowekwa kwenye chuma cha pua. Kila moja likiwa na speka ya kufungulia na kufungua maji na yote yakielekea chini. Bomba la kwanza kutoka kushoto limefunguliwa na linatoa maji lina kifaa cha rangi ya dhahabu kwenye ncha yake.

Barabara ya udongo yenye hali mbaya inaonekana ikiwa imejaa mashimo makubwa na matope yaliyo tuama yakiwa na maji machafu, kwenye matope hayo kuna takataka kama plastiki na uchafu mwingine upande wa kushoto kuna ukuta wa bati unaoashiria kuwa ni eneo la makazi ya hali ya chini.

Kundi la watu limesimama nje baadhi yao wakiwa wanawake wakionekana kushiriki tukio fulani. Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyeusi yenye maandishi na sketi nyeusi, amejiegemeza kwenye chupa kubwa ya plastiki ya njano.

Majengo ya ghorofa yenye rangi ya kijivu na kahawia yamejengwa kwa ukaribu, yakionyesha msongamano wa makaazi katika eneo la miji. Ukuta mrefu wa matofali uko mbele ukiashiria mipaka ya eneo la makaazi hayo.

Eneo la ujenzi linaonekana likiwa chini ya barabara kuu iliyoinuliwa. Tingatinga kubwa la manjano, limepanda juu ya rundo la udongo, likionekana likifanya kazi ya kuchimba, au kusongeza udongo.

Lori kubwa, lenye rangi ya kijani, linaonekana likipita barabarani. Watu kadhaa wamekaa juu ya taka zinazosafirishwa, wakiwa wamejishikilia juu ya mizigo. Karatasi nyeupe zinaning'inia nyuma, zikipeperuka na mwendo wa gari.

Trela ya maji, imeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi, wenye maua ya manjano, yaliyosambaa. Tangi lake kubwa, la chuma, lina rangi ya kijivu, likiwa limewekwa juu ya fremu nyekundu, yenye magurudumu mawili.

Mrundiko mkubwa wa takataka umetawala sehemu kubwa ya ardhi, ukiwa na mifuko ya plastiki ya rangi mbalimbali, karatasi, nguo chakau na taka nyingine. Uchafu huo unaonekana kuwa wa muda mrefu na umewacha mazingira katika hali isiyo ya usafi.

Safu ya mabomba makubwa ya samawati, ya plastiki, yamepangwa kwa mstari ardhini. Yanaonekana mapya, yenye uso wa ndani uliosafi na laini. Na yanaendelea kwa umbali mbele kana kwamba yanaunganishwa kwa ajili ya kazi ya usambazaji wa maji, au mifereji.

Tangi kubwa la maji, la rangi nyeusi limekaa juu ya paa la jengo. Lina mistari iliyozunguka mwili wake, na lebo ya Roto, inaonekana. Paa la jengo limetengenezwa kwa tofali au simiti, na kuna antenna au vifaa vingine vya mawasiliano.

Katika eneo la wazi linaloonekana kuwa sehemu isiyohifadhiwa vyema, kuna rundo kubwa la taka zilizotapakaa kila upande zikiwemo plastiki, vitambaa vya rangi mbalimbali na uchafu uliokauka ukichanganyika na udongo.

Maji ya tope yenye rangi ya kahawia yamejaa katika eneo hili linalofanana na kidimbwi au mkondo wa maji wa muda. Mabomba mawili, moja la kijivu na jingine la plastiki nyeusi yanavuka juu ya eneo hilo huenda yakishafirisha maji au taka.

Mfereji wa maji, umejengwa kwa simiti au jiwe na maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma nakuingia ndani yake. Maji yanatengeneza mawimbi madogo na mapovu wakati yanapoingia. Mfereji umejaa maji kiasi na umejikita kwenye eneo la nje lenye nyasi kijani.

Rundo la mabomba yenye rangi ya kijivu, hadi nyeupe, yameekwa juu ya sakafu ya saruji. Yakiwa yamepangwa bila mpangilio maalum. Mabomba haya, yanatofautiana kwa kipenyo. Mengine madogo, huku mengine yakiwa mapana zaidi.

Hii ni pampu ya mkono ya chuma iliyowekwa juu ya msingi wa mawe au simiti ikiwa na muundo wa zamani, mpini wake mrefu, na uliopinda umeelekezwa juu na sehemu ya kutolea maji iko upande wa mbele.

Hili, ni duka dogo la kujaza maji, lipo katika eneo la wazi, likiwa na mabango juu yake, yanayoonyesha vyakula, kama aiskrimu na keki, dirisha kubwa linaonyesha mashine za kujaza maji, ndani ya duka.

Rundu la udongo mweusi linaonekana kuwa limechimpwa hivi karibuni labda kwa kutumia mashine ya kuchimpa au jembe kubwa, udongo huo uonekana kuwa mzito au umeumbika katika matuta yasio sawa.

Hili ni duka dogo lililojengwa pembeni mwa barabara, likiwa na sehemu mbili kuu, ya kwanza ni kituo cha kujaza maji safi, ikiwa na picha za chupa na maandishi, sehemu ya pili, huuza barafu na aiskrimu. Mlango wa kioo na dirisha kubwa, vinaonyesha bidhaa zinazouzwa.

Ngazi zenye vigae vya rangi nyeupe na sehemu ya kushikia ya mkono ya chuma nyeusi zinaonekana upande wa kushoto zikielekea kwenye mlango wa jengo. Ukuta wa rangi ya manjano umetawaliwa na milango miwili ya chuma ya samawati, mojawapo ikiwa na grili kwa ajili ya usalama.